Hii ni aina ya ndizi, ndizi ina iana mingi sana ndizi ya kuliwa mbichi, ndizi za kupika na hii aina ni ndizi za kupika. Aina yake ni kubwa na hupikwa mara mingi hukaangwa na ina faida nyingi kwa jamii.

Maziwa ni aina ya ukunywaji ambapo yanasaidia kujenga mwilini, maziwa yana aina nyingi, maziwa ya mapiki, maziwa yale ya kuchemshwa, maziwa ya unga, maziwa yaliyopangwa.

Ako kwa biashara yake ya kuuza ndizi.